Ndani ya chumba chenye ukuta mweupe, watu wawili wamevalia kanzu nyeupe zinazofanana na zile za wafanyakazi wa maabara. Mmoja wao anafanya kazi mezani, huku mwenzake akiwa amesimama karibu na dirisha. Vifaa mbali mbali vya maabara vimepangwa kwenye rafu na meza.

Mtu aliyevaa vazi la kinga la matibabu anasimama karibu na mgonjwa aliyelala kitandani, akiunganishwa na mashine mbalimbali za matibabu. Vifaa vya ufuatiliaji vinaonekana juu ya kitanda, vikionyesha ishara muhimu za mgonjwa. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali au kituo cha matibabu.

Mtaalam wa afya amevaa mavazi ya kinga ya kibinafsi. Anamsaidia mgonjwa aliyevaa gauni la hospitali. Mazingira yanaonekana kama chumba cha hospitali au kliniki. Hali hii inaonesha huduma ya matibabu au utunzaji.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa na kifaa cha matibabu. Macho ya vifaa vya kielektronikia yanaonyesha usomi fulani. Kuna bomba zilizounganishwa kwenye mkono na kifaa. Kitambaa cheupe kimefunikwa juu ya sehemu ya kitanda.

Mtu mmoja anapokea sindano kutoka kwa mwingine. Watu wawili wamevaa barakoa. Inaonekana kama kituo cha chanjo au matibabu chini ya hema. Watu wengine wamekaa kwa mbali wakisubiria.

Gari la kliniki ya simu linaonekana likitoa huduma. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari, wengine wamekaa nje. Baadhi ya watu wanaonekana wakipokea huduma au maelekezo. Mandhari ya nje ina miti na mimea.

Lori jeupe limegeuzwa kliniki ya simu, likiwa na ishara ya msalaba wa bluu ubavuni. Juu ya cabin , neno Mobile Clinic linaonekana. Lori linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani au kwenye eneo la wazi, likionyesha huduma za afya zinazohamishika.

Kundi la watu wameshiriki maandamano barabarani. Wanabeba mabango makubwa yenye ujumbe kuhusu macho na afya. Mtu mmoja amevaa koti jeupe labda daktari au mtaalamu. Miti mirefu na majengo yanaonekana kwa mbali.

Mwanamume aliyevaa suti amesimama mbele ya kundi la watu. Anashikana mikono na mwanamke aliyevaa nguo ya blue na njano. Watu wengine wamevaa sare zinazofanana wakionyesha umoja. Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa watu wenye furaha labda kwenye sherehe au tukio la maalumu.

Mwanamke anatabasamu zuri likifichua meno meupe. Ngozi yake ni nyeusi ina mng'ao na afya njema. Nywele ndefu nyeusi zinateleza mabegani mwake. Mandhari nyuma ni rangi isiyo na mwangaza, ikiangaza uso wake.

Mwanaume anaonekana akisafisha meno yake kwa kutumia kijiti. Meno yake inaonekana wazi, kijiti hicho kiko mdomoni mwake. Sehemu ya uso wake na mkono wake vinaonekana karibu.

Mwanaume anatabasamu akionyesha meno yake meupe. Sehemu ya pua na kinywa inaonekana wazi. Ngozi yake ni nyeusi, ikionyesha asili ya kiafrika. Kuna ndefu fupi zilizonyolewa kwa umaridadi, chini ya mdomo wake.

Daktari wa meno amevaa glavu za buluu. Anaonekana kutumia kifaa cha meno kwenye mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amefungua kinywa chake akionyesha meno yake. Hii inaweza kuwa sehemu ya utaratibu wa matibabu ya meno.

Mwanamke anatabasamu akionyesha meno yake meupe wakati daktari wa meno akiwa amevalia glovu na kumwangalia kinywa. Vyombo vya meno vinaonekana vikishikiliwa na daktari vikionyesha utaratibu wa matibabu.

Matatizo ya meno yanaoneshwa kabla na baada ya matibabu. Dawa ya meno ya juu ina meno yalivyovunjika na mapengo. Baada ya matibabu meno yanaonekana yamerudishwa na mapengo yamefungwa, yakionyesha kazi ya meno iliyofanikiwa.

Mkono uliofunikwa na glovu ya buluu unashikilia kifaa cha meno. Chombo hicho kina ncha ndogo, kikionekana tayari kwa matumizi ya kitaalamu. Maandhari nyeupe nyuma inaashiria mazingira ya kliniki au hospitali

Katika sehemu ya juu, kinywa kimefunguliwa na kuonyesha fizi zisizo na meno ya juu. Chini yake, kinywa kimefunguliwa tena lakini sasa kuna meno bandia meupe yaliyowekwa kwenye fizi. Mikono iliyovaliwa glavu inashikilia kinywa wazi.

Mapana ya mdomu wa mtoto yamefunguliwa , huku mikono iliyovaliwa glavu ikishikilia mashavu . Meno ya chini yanaonekana, na kuna rangi nyeusi kwenye fizi, ulimi umejikunja juu.

Gari la kubeba mizigo la kijani na kahawia limeegeshwa barabarani. Mtu mmoja amesimama juu nyuma ya gari akiwa amevalia kofia na ameshikilia ngao. Namba tisa moja moja na maandishi mengine yanaonekana pembeni ya gari. Nyuma kuna miti na majengo kuashiria mazingira ya mjini au mtaani.

Wanaume kadhaa wamejipanga kwenye boti mbili mmoja wao akiwa amevalia koti la bluu la WFP anapakia mifuko mieupe. Wengine wanashughulika na vifurushi, wakionyesha shughuli ya usafirishaji au misaada.

Moto mkubwa unawaka gizani ukitoa mwanga mwekundu. Watu wanaonekana wamesimama mbele ya moto huo, wengine wakiwa wamevalia sare zinazoashiria shirika la msaada. Moshi mzito umetanda angani kutokana na ukubwa wa moto.

Shughuli la kukabiliana na mafuriko njini Kenya zinaonyeshwa, juu kushoto kuna choo cha inje, juu kulia kuna mwanaume amesimama karibu na tanki kubwa la maji la Ken Tank , jini kuna maakazi ya muda yaliotengenezwa kwa hema na vivafaa mbali mbali na umbwa mdogo anatembea mbele.

Maafisa wa uokoaji wamesimama kwenye barabara iliyojaa maji, huku magari yakipita kwa shida. Mtu mmoja amesimama karibu na gari la abiria. Barabara inaonekana kuwa na trafiki ikionyesha hadhari za mafuriko.

Watu kadhaa wako ndani ya mashua kwenye maji iliyofurika. Baadhi yao wamevaa jaketi za kuokoa maisha zenye alama nyekundu ya msalaba. Mandhari inaonyesha miti iliyozama kwenye maji ya kahawia. Hali ya hewa inaashiria operesheni ya uokozi au usaidizi.

Mwanamke anatabasamu. Amevaa shuka lenye rangi nyingi. Mwanamume anajaza fomu huku wakiwa wamekusanyika nje. Watu kadhaa wanaonekana kwa mbali wakiketi chini. Mazungumzo au utafiti unaendelea katika mazingira ya wazi.

Mtu anamimina sabuni ya maji kwenye kiganja chake. Bomba la maji linaonekana wazi juu ya sinki. Sinki ni nyeupe na lina shimo la kutolea maji. Hii inaonyesha hatua ya kwanza ya kunawa mikono.

Kikundi cha watu wanashiriki katika shughuli ya usafi wa mazingira. Wengi wao wamevalia barakoa na baadhi wamevalia glavu, wakikusanya taka kutoka ardhini. Eneo hili linaonekana kuwa na miti na majengo nyuma.

Mtoto mdogo mwenye nywele fupi zenye msuko anakunywa maji safi kutoka kwenye bomba la chuma. Maji yanatoka kwa nguvu na kumwagika mikononi mwake. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna miti midogo kwa mbali. Inaonekana kama anapata maji kutoka kisima cha jamii.

Hadubini imewekwa juu ya meza katika chumba cha maabara. Vifaa vingine vya kimaabara vimepangwa karibu na hadubini. Madirisha na ukuta wa rangi ya dhahabu unaonekana nyuma. Mazingira yanaonyesha mahali pa utafiti au uchunguzi.

skirini ya mtandao wa kijamii wa facebook ambapo picha ya mahabara inaonekana. Kifaa cha darubini na vifaa vinginne vya kisayansi vimepangwa juu ya meza nyeupe. Ujumbe chini ya picha unaonyesha ni akaunti ya bwana Jonathan Bii. inaonekan ni sehemu ya mahabara au utafiti.

Mgonjwa amelala kitandani, akiwa na kifaa cha matibabu kwenye mguu. Daktari au nesi amesimama karibu naye, akionyesha utunzaji wa kimatibabu.

Hadubini imewekwa juu ya meza ya maabara. Vifaa vingine vya kimaabara vimepangwa karibu na hadubini. Dirisha lenye nondo linaonekana upande mmoja wa chumba. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya manjano nyepesi.

Vifaa vya chumba cha pua vimepangwa kwa uangalifu vikiwemo tray mbili, kikombe na aina mbalimbali za koleo na makasi ya upasuaji. Baadhi ya vifaa vimefungwa kwenye mifuko ya plastiki. Inaonekana kuwa seti ya vifaa vya matibabu au upasuaji.

Chumba kinaonyesha mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali vifaa vya matibabu na mfuatiliaji wa ishara muhimu viko karibu na kitanda, ukuta una rangi ya waridi na sakafu ina vigae, mtu mwingine anaonekana amekaa karibu na kitanda.

Mashini ya kimatibabu yenye skrini kubwa inaonekana. Nyaya nyingine zimetoka kwenye kifaa hicho. Miguu ya mtu mmoja na sehemu ya mwili wa mwili vinaonekana. Sakafu ina vigae vyeupe vyenye mistari.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefungwa vifaa vya matibabu kwenye mkono. Mfanyakazi wa afya amesimama karibu naye akimsaidia.

Mashine kubwa ya matibabu yenye rangi nyeupe imesimama ukutani. Nyaya zake zimeunganishwa na kuzunguka chini. Ukuta una rangi ya manjano iliyokolea na sakafu inaonekana kuwa na matofali meusi. Kifaa hicho kina skrini ndogo na vifungo vya kudhibiti.

Mashine kubwa ya kimaabara yenye jina hamstam 100 inaonekana katikati. Kuna vifaa na kemikali mbalimbali zimepangwa kwenye meza. Vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeupe na nyekundu vinaonekana chini. Eneo linayoonekana kuwa maabara yenye rafu na vifaa vingine.

Ndani ya hospitali, mwanaume aliyevaa sare ya kijani kibichi anasukuma kiti cha magurudumu chenye mgonjwa, ambaye kichwa chake kimefungwa bandeji. Mwanamke mwingine amesimama karibu na kaunta. Viti vya kungoja vya rangi nyekundu vimepangwa kando.

Barabara ndefu yenye kuta za rangi ya manjano na nyeupe inaonekana. Mlango mrefu wa kioo upo upande wa kulia, ukionyesha mtu akiondoka. Sakafu ina vigae vilivyopangwa kwa umaridadi.

Mwanamke anaonekana akishika kichwa chake kwa maumivu au wasi wasi. Maneno ya maana ya stress au anxiety yameandikwa kuzunguka mwanamke. Rangi ya buluu na machungwa zimetumiwa kuonyesha hisia tofauti. Mandhari inaonyesha hisia za mkazo au shinikizo.

Bango kubwa la world mental health day linaonyesha mwanamke akiongea kwenye simu na maneno let's talk about it . Maelezo yanaonyesha kuwa imesalia 4 days left hadi 10th October 2024 . Kampuni ya Johnson and Johnson pia inaonyeshwa.

Chupa ya vitamini. Kwenye lebo, jina la chapa ni "DR. MERCOLA". Inaonyesha virutubisho ni VITAMINS D3 na K2. Chupa ina vidonge 30 na inafafanuliwa kama "DIETARY SUPPLEMENT". Rangi za lebo ni nyeusi, nyekundu, na dhahabu.

Muuguzi amevaa mask na amevaa sare ya buluu akimpa sindano mkononi mwanamume. Mwanaume amevaa shati la mistari na pia amevaa mask .Inaonekana kama anapokea chanjo au matibabu mengine ya sindano. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Mkono unadondesha matone ya dawa mdomoni mwa mtoto mdogo. Mtoto anaonekana kuwa amevaa kitambaa cheupe kichwa na ulimi umetolewa tayari kupokea dawa. Tukio hili linaashiria chanjo au utoaji wa matibabu muhimu.

Mwanamke anaonekana akizungumza na kundi la watoto. Watoto wameka chini wakimsikiliza kwa makini. Mazingira yanaonyeshaukuta wa matofali na mlango wa mbao. Wote wanaonekana kuwa na furaha ya kushiriki kikamilifu.

Mtaalam wa afya anampatia mtoto chanjo ya mdomo. Mtoto mchanga ameshikwa vizuri wakati akipatiwa chanjo. Mtu mzima mwingine anaonekana karibu, akifuatilia kwa umakini. Chanjo ni muhimu kwa afya ya mtoto.

Kuna mkono wenye alama ya chanjo au jeraha dogo. Ngozi inaonekana kuwa na muundo wa matuta madogo. Rangi ya ngozi ni nyeusi au kahawia. Nguo yenye rangi mbalimbali inaonekana pembeni.

Msichana mdogo na kijana wamesimama kwenye kituo cha kunawia mikono. Wote wawili wamevaa barakoa wakionyesha umuhimu wa usafi. Kijana anaonekana akimimina maji kutoka kwenye bomba. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na watu wengine wanaonekana kwa mbali.

Watoto wanajifunza kunawa mikono kwenye kituo cha kunawia. Kituo hicho kina rangi ya kijani na bluu. Wote wamevaa barakoa wakionyesha umuhimu wa usalama. Kuna watu wengine na magari kwa nyuma kuashiria mazingira ya jamii.

Watoto wanne wamekusanyika karibu na kitabu, wakijifunza pamoja. Wamelala na kukaa kwenye mkeka wa asili, wakizingatia kurasa za kitabu. Rangi na michoro kwenye kitabu zinaonekana kuwavutia sana.

Wanafunzi wananawa mikono yao kwenye vituo vya kunawia, vituo hivyo vimetengenezwa kwa mapipa ya kijani yaliyowekwa juu ya stendi. Watu wazima pia wanaonekana wakishiriki au kusimama eneo hilo. Mazingira yanaoshesha shule au taasisi yenye majengo na nyasi.

Zana tatu za mazoezi ya mikono zinaonekana pamoja. Kila zana ina mpini mweusi na chuma cha mviringo. Chuma hicho kinaonekana kuwa na spring kwa ajili ya upinzani. Zimepangwa kwenye sehemu nyeupe ikiwezekana meza.

Mtu aliyevaa helmeti ameketi chini kando ya baiskeli. Baiskeli imelala ubavu ikionyesha huenda imetoka kuanguka. Mazingira yanaonyesha njia yenye mawe na udongo mwekundu. Miti ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali ikionyesha eneo la nje.

Mwanaume anamsaidia mwanamke aliyepata jeraha mguuni. Mwanamke amesimama huku akishika goti lake akionyesha maumivu. Wote wawili wamevaa nguo za mazoezi kuashiria walikua Wakifanya riadha. Mazingira yanaonyesha njia ya lami yenye miti kando kando.

Bondia mmoja anapigwa ngumi usoni na mpizani wake. Ngumi ya bluu inatua kwa nguvu ikimfanya aswanye uso. Mkononi mwake mwingine kuna glavu ya ngumi ya rangi ya chungwa. Hali hii inaashiria pambano kali la masumbwi.

Wachezaji wawili wa mipira wa miguu wanagongana miguu. Wakiwa wamevalia jezi zenye rangi nyekundu na buluu. Viatu vyao vya mipira vimejaa tope vikionyesha shughuli za michezo.

Wachezaji wawili wa raga wameanguka chini wakati wa mchezo. Mchezaji mwingine amesimama akionekana kukimbia au kufuata mpira. Refa anaonekana nyuma akiwa amevaa jezi la manjano. Hii ni picha kutoka kwenye mchezo mkari wa raga.

Ukumbi wa mazoezi unaonekana ukiwa na vifaa mbalimbali vya mazoezi kama vile mashine ya kukunja uzito na mipira ya mazoezi iliyopangwa kwenye rafu. Sakafu imefunikwa na sakafu ya mazoezi. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kulia.

Mwanariadha mmoja anaonekana akiwa amelala chini kwenye wimbo. Anaonekana akiumia na ameshikilia mguu wake wa kulia. Uso wake unaashiria maumivu makali baada ya jitihada. Anafahamika kuwa mwanariadha mashuhuri duniani.

Shamba la vitunguu linaonekana likiwa na mimea mirefu yenye majani ya kijani. Udongo unaonekana wenye afya huku miti na uzio wa mbao vikiwa nyuma.

Shamba la muhogo limejaa mimea yenye majani mabichi. Mashina ya muhogo yanaonekana kuwa na rangi nyekundu. Kuna mimea mingine na miti kwa mbali, nyuma ya shamba. Mazingira ya asili yanaonyesha ukuaji mzuri wa muhogo.

Mmea wenye majani mabichi unastawi kwenye ardhi. Majani yake yanaonekana makubwa na yenye umbo la moyo. Udongo unaonekana kuwa na nyasi kavu zilizokauka. Jua linaangaza moja kwa moja likionyesha hali ya hewa ya joto.

Mti wa papai wenye matunda mabichi umejaa majani makubwa. Mwanga wa jua unapita kupitia majani, ukiunda miyale angavu. Asili ya kijani kibichi inaonyesha mazingira ya shamba au bustani.

Majani mengi ya kijani kibichi yameonekana yakichanganyika na mti mmoja mkubwa wenye matawi mengi. Anga la blue linaonekana kwa mbali. Jua linaangazia majani likionyesha mazingira asilia. Inaonekana ni eneo la misitu au bustani.

Mimea yenye majani membamba ya kijani kibichi imestawi ardhini. Baadhi ya majani yamekauka na kugeuka rangi ya kahawia. Udongo unaonekana wazi kati ya mimea, ukionyesha mazingira ya shamba au bustani.

Mkunga wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zinaning'inia kwenye mti. Baadhi ya majani ya mti huo yamekauka na kugeuka rangi ya kahawia. Chini ya mkunga wa ndizi kuna ua la ndizi lenye rangi ya zambarau.